Chupa ndogo yenye dawa ya chanjo ambayo ina kifuniko ya rangi ya kijivu, ina karatasi yenye kuandikiwa kutumia rangi ya samawati. Kuna mtu ambaye amevalia glavu za rangi za kijani ameshikilia sindano, huku akiwa amedungia kwenye kifuniko cha chupa akitoa dawa.

Aina mbalimbali za dawa zilizohifadhiwa kwenye chupa. Chupa za dawa zimetengenezwa na kioo, zingine zikiwa na vifuniko vya rangi ya samawati na manjano. Kuna sindano zenye rangi tofauti.

Mkebe wa dawa wa rangi nyeupe, yenye kifuniko ya rangi nyeupe, ambayo ina karatasi yenye rangi nyekundu, na nyeupe. Yenye kuwaandikiwa na maandishi ya rangi nyeusi, ambayo ni maelezo ya vile kutumia dawa na jina ya dawa.

Kwenye chumba cha hospitali kuna madaktari watatu na mgonjwa mmoja ambaye amelazwa kwenye kitanda, akimulikwa meno na daktari mmoja aliyeshikilia mashini yale, mwingine akiwa amekaa akiangalia meno yale.

Mwanamke ambaye amevalia shati yenye maua amemshikilia mtoto mdogo ambae anadungwa sindano na daktari aliyevalia koti ya rangi nyeupe kando ya mwanamke huyo kuna meza ambayo imeekelewa dawa.

Nyungu ya rangi ya kahawia yenye kuzungushiwa shanga ya rangi tofauti. Ndani ya nyungu hiyo, kuna chupa ya rangi ya samawati, ambayo ina kifuniko ya rangi nyeupe. Na nyungu nyingine ambayo imezungushiwa shanga.

Mwanamke daktari aliyevalia koti la maabara ya rangi nyeupe, glavu ya rangi nyeupe na miwani, amekaa chini akiangalia mashine ya macho, ambaye mgonjwa flani amekaa kando yake akitazama kwenye mashini.

Mwanamume mmoja, ambaye amevalia barakoa ya rangi samawati, amevalia saa kwenye mkono ambao amejishika kwenye kifua. Mwanamke ambaye amevalia barakoa anampa huyo mtu chanjo.

Mtu aliyevalia shati ya rangi ya manjano suruali ya kijivu, amevalia glovu nyeupe. Akiwa amemshikilia kijana ambaye amevalia shati ya rangi ya manjano na nyeusi. Huku akionekana akilia akidungwa sindano na mtu ambaye amevalia glovu nyeupe.

Mwanamke aliyevalia fulana ya rangi ya waridi na kuvalia kofia nyekundu amemshikilia mtoto ambaye anapewa chanjo na daktari aliyevalia sare za hospitalini ya rangi nyeupe na nyekundu. Amevalia miwani pia.

Mtungi wa dawa, yenye kifuniko ya rangi ya manjano. Iliyo na karatasi ambayo imeandikwa na maandishi ya rangi tofauti tofauti, kama nyeupe, nyekundu, na kijani.

Mwanamke aliyevalia kotiya pinki amekaa china na kumshika mtoto mchanga mwenye nguo ya rangi nyeupe. Kuna daktari ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe ambaye ameinama kidogo kumwangalia mtoto yule.

Daktari ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe, na kuvalia barakoa ya rangi ya samawati na nyeupe, amevaa miwani. Ameshikilia mkebe wa dawa ambao anatoa dawa kuweka kwenye sindano.

Mwanamke aliyesimama kwa uwanja ambao una mchanga wa rangi ya kahawia amezungukwa na miti yenye kukauka na kuanguka chini na rangi zenye kukauka za rangi ya kahawia amevalia buibui ya rangi nyeusi.

Mwanamke aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati. Amefungua mdomo, huku daktari aliyovalia koti ya rangi nyeupe na glovu nyeupe, amevalia barakoa ya rangi ya manjano. Anaonekana kuwa kana kwamba anamung'oa mwanamke yule meno.

mwanamke aliyevalia nguo za kinga ya rangi ya samawati, amekaa kwenye kiti na kuvalia miwani ya kinga ya rangi ya nyekundu . Daktari ambaye amekaa kwenye kiti amevalia barakoa nyeupe, miwani ya kinga na glovu ya samawati ,huku akiwa ameshikilia mashine yenye taa akimulika meno ya mgonjwa yule.

Mwanaume ameketi juu ya kitanda hospitalini huku amebeba mtoto mchanga aliyezongwa vizuri kwa shuka ya rangi nyekundu na nyeupe. Mtoto huyo pia amevaa kofia ndogo kichwani. Karibu naye, mwanamke aliyevalia pajama na kofia ya samawati.

Wanawake wawili, mmoja alievalia shati ya rangi nyeupe na mwingine kuvalia suruali, na huyo mwingine ambaye amevalia shati ya rangi nyeupe na sketi nyeusi. Wamevalia glovu na kujifunga vitambaa kwenye mapua. Wamesimama mbele ya gari ya rangi ya kijivu na wamezingirwa na miti ya rangi ya kijani kibichi.

Mwanamume aliyevalia shati nya rangi ya kijani na barakoa ya samawati, amekaa chini akidungwa sindano na mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya kijivu na sare za hospitalini za samawati na nyeupe, huku mwanamke huyu ameshikilia pamba kwenye mkono wake wa kushoto.

Wauguzi wawili wakihudumia watoto watoto wachanga ndani ya wodi mmoja ya wauguzi ana simama karibu na kitanda cha mtoto akishikilia kitu. Huku mwenzake akionekana akimsaidia mtoto mwengine aliyelala kwenye kitalu cha watoto.

Daktari aliyevalia koti la maabara la rangi nyeupe, ambaye amekaa akiangalia kwenye mashini ya rangi nyeupe na nyeusi. Kuna mwanamke ambaye amevalia blausi ya rangi nyeusi ambaye ameshukwa vizuri, anaangalia kwenye mashine ile.

Mwanaume mmoja akiwa ameinama amevalia glasi kwenye macho na barakoa ya rangi ya samawati akiwa na sare ya rangi ya manjano anampa mtoto chanjo aliyeshikiliwa na mama yake.

Maji mengi machafu ya rangi ya kahawia yaliyofurika eneo yenye mimea ya rangi ya kijani kibichi. Kuna watu wawili, mmoja aliye juu ya pikipiki na mwingine ambaye anaskuma pikipiki ile.

Mwanamke mwenye kuvalia miwani za kinga za rangi nyekundu na kitambaa nyeusi kwenye kichwa amefungua mdomo wake pana. Kuna daktari ambaye amevalia wavu wa nywele wa rangi ya samawati na miwani yenye taa, barakoa ya samawati na glavu nyeupe, ameweka mkono kwenye mdomo wa mama huyo huku akiangalia.

Watu ambao wamevalia sara za kazi za rangi ya samawati na laini ya kijani na kijivu amevalia glovu na kushikilia fagio, huku akisafisha barabara iliyo na taka anazoa taka kando.

Daktari wawili wanawake ambao wamevalia koti ya rangi nyeupe na barakoa za rangi za samawati. Mwanaume ambaye amekaa na kuekelea mkono kwenye meza wa rangi nyeupe anapimwa presha kutumia mashine .

Mwanamke mwenye nywele za rangi nyeusi, ambaye amevalia shati ya pinki ameshikilia chupa ya dawa yenye kifuniko ya rangi ya kijani. Dawa hiyo ni rangi ya manjano ina karatasi iliyoandikwa kwa rangi tofauti yenye ni rangi ya manjano. Amevalia pete jingi kwenye mkono.

Chupa ya chanjo isiyo na rangi lina kifuniko ya rangi nyekundu na limewekwa sehemu ya juu mbele ya sindano yenye rangi ya nyeupe, nyeusi na manjano. Lina lebo ya mistari ya machungwa na samawati ikiwa na maelezo magonjwa inayochanja.

Daktari aliyevalia sare ya rangi nyeupe anachanja sindano kwa mtoto aliyevalia shati ya rangi nyeupe. Ameshikiliwa na mama yake aliyevalia shati ya samawati ikiwa na laini nyeupe na nyeusi ambayo amefunga kitambaa kwenye kichwa.

Sanduku ya dawa, yenye kupakwa rangi tofauti kama manjano, nyeupe, nyekundu. Ina maandishi ya rangi tofauti tofauti kama samawati, nyeusi. Na imeandikwa maandishi madogo madogo pia.

Watu waliovalia nguo za kinga za rangi ya manjano, glovu ya rangi nyekundu, buti ya rangi nyeusi na barakoa ya kujikinga na gesi, wamebeba mtungi wa rangi nyekundu, huku kukiwa na mtungi wa rangi ya samawati kando pia.

Mwanaume ambaye amevalia sare za hospitalini ya rangi ya samawati na barakoa nyeupe, amevalia miwani ya rangi nyeusi. Amevaa stethoscope kwenye shingo ya rangi nyeusi, huku akiwa anamwangalia mtoto mchanga ambaye amelazwa kwenye kitanda.

Mitungi ya dawa yenye vifuniko vya rangi tofauti kama manjano, samawati na kijivu yameekwa dawa yana karatasi meupe yenye maandishi yenye rangi tofauti na sindano zenye rangi tofauti kama manjano na machungwa.

Watu wengi wenye mavazi tofauti tofauti, wengine wakiwa wamevalia barakoa ya rangi samawati na glovu . Wamezingirwa na ghorofa ambayo ni rangi ya kahawia na nyeupe na miti yenye matawi ya kijani.

Watu wawili, mmoja akiwa amelazwa, amefungua mdomo, amemulikwa na taa ya rangi ya samawati na mwingine ambaye amevaa glovu nyeupe na sare ya rangi ya samawati, ameshikilia mashine hiyo.

Chupa za dawa zilizo mbele ya kisanduku ya dawa ambayo ni rangi nyeupe na kijani. Chupa hizi zina vifuniko vya rangi ya samawati na kijani na zimewekwa karatasi ambazo ni rangi nyeupe na samawati zilizo na maandishi ya rangi nyeusi.

Mwanamume aliyekaa chini amevalia shati na suruali ya rangi ya kahawia. Amewekelea mikono akiwa ameyakunja juu katika mashine yenye rangi ya samawati na nyeupe. Kuna daktari ambaye amevalia sare ya rangi samawati hapo kando.

Mwanaume mmoja aliyevalia suruali ya kahawia amevalia shati yenye laini nyeusi na nyeupe ameshikilia simu, wanawake wawili mmoja akiwa amechutama akifunga maji, wanateka maji wakiwa na watoto wao.

Watu wengi wenye mavazi tofauti, wengine wamevalia suti na nguo nmaalum. Daktari ambaye ni mwanamke amevalia barakoa ya samawati na kuvalia shati ya samawati. Ameshikilia sindano akidungia kwenye chanjo.

Maandhari yanaonyesha eneo la jangwa lenye miti ambayo yamekauka mengine yakiwa na matawi ya rangi ya kijani. Kuna kibanda ambayo imejengwa hapo ya rangi ya kahawia yenye paa ya makuti.

Mzee mmoja aliyevalia kofia ya rangi ya samawati amevaa barakoa ya rangi ya samawati na shati lenye miraba miekundu na nyeupe, akichanjwa sindano begani. Macho yake yamefumbwa, mkono wa mtu mwingine ulio na bangili unashikilia sindano ukitekeleza chanjo.

Mashua ya rangi ya kahawia, iliyo katikati ya maji ambayo imezingirwa na miti yenye matawi ya kijani kibichi. Imebeba godoro, manguo, begi na vitu vya nyumbani, na kuna mtu ambaye amevalia koti ya rangi ya nyekundu ameshikilia mti.

Ambulensi yenye kliniki ndogo ina bidhaaa kadha wa kadhaa kama kitanda cha wagonjwa, kiti cha mhudumu. Imepakwa rangi ya machungua na nyeupe. Ina rafu ambayo imewekwa bidhaa kadha wa kadha za mhudumu.

Kuna wanaume watatu mmoja amekaa kwenye kiti akiwa amevaa shati ya rangi ya zambarau na suruali ya kijivu. Mwanaume mwingine amesimama akishika kipima joto karibu na paji la uso wa yule aliyekaa, huku akiwa amevaa koti la samawati.

Mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya kijivu na barakoa amekaa kwenye kiti ya rangi nyeusi, amemshikilia mtoto ambaye amevalia mavazi ya rangi nyeupe huku akidungwa sindano na mwanaume aliyesimama na kushikilia pamba kwenye mkono wake.

Mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya waridi, amelala akiwa amefungua meno. Kuna daktari ambaye amekaa chini ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe, shati nyeusi, glovu nyeupe, barakoa ya samawati. Anaonekana kua anaangalia meno, huku nikama anatibu.

Watoto waliokaa darasani ambao wamevalia sare na kukaa kwenye deski wameshikilia karatasi juu. Kuna mwanaume mmoja aliyevalia shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi ambaye amesimama mbele ya watoto hao akionekana kuwa anawazungumzia.

Maji ambayo yamefurika kwenye barabara. Kuna watu ambao wanapita wakiwa wamebeba mwavuli wengine wakiwa hawajabeba mwavuli. Kuna kichaka cha rangi ya kijani ambayo imemea karibu na uzio wa rangi ya kahawia. Kuna gari za rangi tofauti kama samawati, na bajaji za rangi tofauti.

Maji mengi machafu ya rangi ya kahawia ambayo yamefurika yamefunika majumba mengi, majumba hayo ambayo yamejengwa kutumia mawe yana rangi ya kijani na manjano yenye paa ya mabati, kuna watu ambao wanatembea kwenye maji hayo.

Chumba yenye kujengwa kutumia mbao za rangi ya kahawia ambazo zina chupa zenye vifuniko za rangi tofauti. Vifuniko hizi ni rangi ya samawati, nyeupe na manjano. Chupa hizi ni ndogo na nyingine kubwa.

Mwanamke aliyevalia sare za hospitalini, ambaye ni wa idara ya afya, amevalia miwani. Anampa mtoto chanjo, aliyeshikiliwa na mamake, ambaye amevalia fulana ya rangi ya pinki na kofia ya rangi nyekundu.

Vikebe vidogo vya dawa venye vifuniko ya rangi ya manjano na kijivu imewekwa karatasi nyeupe ambazo zina maandishi kutumia rangi nyeusi, zimeandikwa pia na rangi ya kijivu.

Mwanamke ambaye amevalia sare za hospitalini ya rangi ya samawati amevaa miwani na kuvalia stethoskopu kwenye shingo. Ameelekeza mkono wake miwili kwa mtoto mchanga aliyekuwa kwenye incubator .

Mtu aliyevalia sare za rangi nyeupe, kabuti nyeusi na kujifunga kamba za rangi nyekundu, amevalia miwani za kinga, amevalia barakoa ya kinga ya gesi huku akiwa amevalia glavu ya rangi ya samawati ameshikilia mitungi wa sabuni au kemikali.

Mwanamke ambaye amevalia sare ya hospitalini ya rangi ya samawati amevalia glavu nyeupe. Amembeba mtoto mchanga mkononi. Mtoto huyu ambaye amefungwa na kitambaa cha rangi yenye madoa ya samawati.

Wanawake wawili mmoja ambaye ni daktari amevalia sare za nyeupe amevalia kofia ya rangi ya samawati na miwani akiwa ametabasamu, ameshikilia mwanamke mwingine na glavu za rangi ya samawati, mwingine akiwa ametabasamu na kuinua kidole cha gumba juu.

Mwanamke aliyeinama kidogo ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati na barakoa ya rangi ya samawati ameshikilia pamba kwenye mkono wa mzee aliyekaa chini na kuvalia shati ya rangi ya kahawia na barakoa ya rangi ya samawati.

Mwanamume aliyevalia vazi la kitamaduni penye rangi nyekundu na samawati pamoja na shanga anapokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mfanyakazi wa afya.

Mwanamke aliye katika chumba ya hospitalini ambaye amekaa kwenye kitanda ya rangi nyeupe huku akiwa amevalia nguo za hospitali ya rangi ya waridi na kufunga kitambaa kwenye kichwa. Amemshikilia mtoto mchanga aliyemfunga kwenye kitambaa ya rangi nyeupe yenye madoa.

Sanduku la dawa lenye rangi nyeupe na samawati, limeandikwa kutumia rangi tofauti kama samawati, nyekundu na kijani. Mbele ya sanduku hilo, kuna vidonge vilivyoekwa kwenye vifungashio vya plastiki vya rangi nyeupe.

Daktari ameinama kidogo akichoma sindano mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake aliyeketi chini, mama huyo amemshikilia mtoto kwa utulivu wote wawili mama na daktari wamevaa vitambaa vya kichwa vya rangi tofauti.

Chupa ya glesi ya rangi nyeusi, chupa hii ina dawa ya rangi ya manjano na kifuno cha rangi nyeusi na karatasi nyeupe yenye jina na maandishi meusi na kijani ina maelezo pia kuhusu dawa hiyo.

Chupa madogo ya cvhanjo yenye rangi ya manjano ina katarasi ambayo imeandikwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi. Kando yake kuna boxi yenye kubeba chupa hizo za rangi ya manjano na nyeupe.

Vitu za kitamaduni ambazo zimewekwa juu ya meza. Vingine vimechongwa, vingine vimevalishwa shanga zenye rangi tofauti. Mengine ambayo ni nyungu zenye kuvalishwa shanga.

Mwanamke aliye kwenye chumba cha hostpitali ambaye amekaa kwenye kitanda, amevalia rinda ya rangi ya kijani huku akiwa amemshikilia mtoto mchanga aliyevalishwa fulana ya rangi nyeupe na kufungwa na kitamba ya rangi ya waridi.

Chumba cha daktari yenye rangi ya zambarau ambayo ina meza ya rangi ya kahawia na viti ambavyo vimekaliwa na wanawake wawili, ambaye mmoja ni daktari aliyevalia telescope kwenye shingo na miwani na sare za rangi ya samawati na nyeupe, anamdunga mtoto mchanga sindano na mwanamke ambaye amevalia buibui ya rangi ya manjano.

Mwanamke aliyevalia 𝑠𝑘𝑒𝑡𝑖 𝑛𝑎 shati ya rangi ya samawati amevalia barakoa anadunga sindano mwan𝑎𝑚ke ambaye amekaa chini na kuvalia surali ya rangi ya samawati na shati nyeupe.

Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku akifanyiwa uchunguzi wa mdomo na wataalamu wawili wa afya walio vaa glavu na barakoa. Daktari mmoja amevaa koti jeupe la maabara lenye mapambo ya rangi kwenye mikono na mwingine amevaa skurubu ya rangi ya samawati yenye sehemu ya shingo ya rangi ya waridi.

Karatasi iliyo na habari ya dawa ya kichwa imeandikwa kutumia rangi tofauti. Karatasi hii ina rangi kama manjano, kijani, nyekundu na samawati. Huku ikiwa na mchoro ya watu ambao wana shida za maumivu za kichwa. Dawa hii iko katika chupa ya plastiki yenye kifuniko ya rangi ya manjano, dawa ikiwa rangi ya kijivu.

Wanafunzi waliovalia shati ya rangi ya manjano na suruali ya samawati ambao wameinama kidogo kwenye sinki ya kunawia mikono, ambayo ina mifereji mingi. Katika sinki hiyo ya rangi ya kijivu, kuna sabuni ya rangi ya manjano.

Daktari wawili wa meno, wakiwa wamevalia sare za samawati. Mwanamme mmoja aliyevalia miwani ya rangi ya manjano na barakoa ya rangi ya samawati, amemshikilia mtoto ambaye anamdunga sindano kwenye meno, huku akiwa amemulika. Mwanamke yule mwingine akiwa anatazama.

Wanawake wawili, mmoja aliyevalia koti ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi anaosha mkono kutumia sabuni, na mwingine ambaye amevalia koti nyeupe na suruali ya rangi ya waridi. Amevaa barakoa huku akiwa karibu na tenki ya maji. Nyuma yao kuna polisi ambaye amevalia sare za kazi.

mwanaume ambaye amekaa kwenye kiti ya kijani amevalia nguo ya kinga yenye rangi ya samawat, huku akiwa amevalia miwani ya kinga ya rangi nyekundu. Kuna mwanamke ambaye amevalia wavu ya nywele yenye rangi ya samawati na barakoa ya rangi ya samawati.

Chupa za dawa zenye vifuniko tofauti kama nyeupe na manjano. Chupa hizi ni za plastiki zenye dawa za rangi tofauti. Zingine za rangi ya manjano na nyingine ya rangi ya kahawia. Kuna sabuni ambazo ni za rangi za kijanizilizoandikiwa kwenye karatasi yenye maandishi ya rangi meusi.

Meza yenye dawa iliyohifadhiwa kwa chupa ya rangi nyeupe. Chupa hii ina kifuniko ya rangi nyeupe na karatasi iliyofunga kifuniko hiyo. Ina maandishi ya rangi nyeusi. Kwenye chupa hiyo kuna karatasi iliyo na jina ya dawa na maelezo yaliyoandikwa kutumia rangi tofauti.

Aina mbalimbali za dawa, zilizohifadhiwa kwenye chupa za rangi tofauti. Chupa za dawa zimetengenezwa kwa plastiki na kioo. Zingine zikiwa na vifuniko vya rangi kama nyeupe, samawati na nyeusi.

Mwanamke aliyevalia sare za hospitalini ya rangi ya samawati, amevalia stetheskopu kwenye shingo, huku akiekelea mtoto aliyelala kwenye bebeta. Anamfunga nguo ya rangi nyeupe.

Wanawake wawili ambao wako shambani kwenye mimea ya rangi ya kijani kibichi. Mwanamke mmoja ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati na rinda nyeusi anafungua mfereji huku mwanamke mwingine ambaye amevalia shati nyeupe ameshikilia mtungi ya rangi ya manjano akisubiri maji.

Kwenye njia panda, kuna gari nyeupe iliyosimama na kupakiwa karibu na majumba. Majumba hayo yamejengwa kwa njia tofauti tofauti. Mawingu ni rangi ya samawati na nyeupe. Kuna mwanamume na mwanamke ambaye wameshikana na kusimama.

Chupa yenye dawa isiyo na rangi ina kifuniko ya rangi ya samawati. Chupa hii ina karatasi ya rangi ya nyeupe iliyo na maandishi ya rangi samawati ambayo ni maelezo na jina ya chupa hiyo.

Madaktari wawili wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari cha daktari wa meno wote awamevaa barakoa, glavu , mavazi meupe ya kinga na kofia za plastiki. Daktari mmoja anashikilia kifaa cha kusafisha meno wakati mwingine akisaidia kwa vifaa vingine vya matibabu.

Mwanamke mjamzito aliyelala chali amevalia shati ya rangi ya nyekundu na kujifunga leso ya manjano. Anakandwa na mwanamke aliyevalia sare za rangi ya samawati na nyeupe. Huku wanawake wengine wakiwa wamekaa chini wakitizama.

Karatasi lenye habari kuhusu daktari. Lina rangi ya kijani, inabidhaa aina tofauti kama mshumaa, chupa za dawa, kadi za kuchezea, maua, mawe na visu.

Wanawake wawili waliochumbani, mmoja ameinama akiwa amejifunga leso na kuvaa barakoa, anatazama mguu wa yule mwengine ambaye amekaa kwenye kiti cha chuma ya rangi samawiti akiwa anaonekana ana maumivu, amevaa rinda ya nyeupe.

Mwanamke ambaye amevalia koti ya rangi ya samawati na shati nyeupe iliyo na beji, amevaa barakoa ya samawati. Amekaa chini kwenye kiti yenye kitambaa ya rangi ya samawati akionekana akiandika. Kijana mdogo ako kando yake amesimama.

Daktari wa meno, akiwa amevaa barakoa, miwani na glavu nyeupe akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki. Daktari anatumia kifaa maalum kutibu meno ya mgonjwa, ambaye amefungua mdomo wake kwa ajili ya uchunguzi.

Maji mengi machafu ya rangi ya kahawia yanaonekana kuwa yamefurika mji. Kuna gari ya rangi nyeupe na mwanaume aliyeshikilia pikipiki yenye rangi samawati na nyeusi. Amevalia suruali ya rangi nyeusi na shati.

Mtu aliyevalia ovaroli ya rangi ya kijivu na samawati, amevalia viatu vya rangi nyeupe. Amevalia mashini yenye kamba ya rangi nyeusi. Mashini yenyewe ikiwa yenye rangi ya kijivu. Inapulizia moshi yenye kukaa kama anga ya rangi nyeupe.

Kibanda iliyozingirwa na maji mengi machafu rangi ya kahawia. Watu wengine wenye mavazi tofauti wamesimama wakiwa wameshikilia kibanda, wengine wakiwa wameinama mmoja akiwa ameshikilia ndoo nyeupe lenye kifuniko ya rangi ya samawati.

Madaktari ambao wamekaa na wagonjwa kuna mwanamke ambaye amekaa kwenye kiti ya rangi nyeupe amevalia shati nyeupe na fulana yenye madoa, huku daktari akiwa amemshika kichwani na kumuelekezea mashini ya kupima masikio.

Meza iliyo na dawa aina mbalimbali zilizohifadhiwa kwenye kisanduku cha dawa. Kisanduku hicho ni rangi ya nyeupe yenye maandishi ya rangi nyeusi na vidonge vilivyowekwa kwenye vifungashio vya plastiki. Kuna glasi ambayo ina maji.

Mtu aliyevalia shati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi ya kahawia, amevalia buti ya rangi nyeusi. Amevaa barakoa ya rangi ya samawati na glesi. Ameshikilia mashini ambaye imemwaga maji.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia shati ya samawati mmoja akiwa amekaa chini amefungua mdomo mwengine akiwa dakaitari ambae amevalia glovu ya samawati amevaa tochi kwenye kwichwa nakushikilia bidhaa ya kutoa meno.

Mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti ya rangi ya samawati, amevalia sare za hospitali ya rangi ya samawati. Ameshika nywele yake vizuri kule nyuma na amembeba mtoto mchanga aliyefungiwa kwenye shoal ya rangi nyeupe.

Mikebe ya dawa ambayo yana kifuniko ya rangi ya kijani huku yakiwa yameekewa karatasi ya rangi nyeupe na samawati iliyo na maandishi ya rangi nyeusi. Kuna mtu ambaye ameshikilia chupa moja ya dawa huku kukiwa na kisanduku cha dawa nyuma ya dawa hizo.

Mwanamke aliyevalia nguo ya hospitali ya rangi ya kijani na shati nyeupe, amevalia wavu wa nywele ya rangi ya samawati, amevaa miwani huku akitabasamu akimuangalia mtoto ambaye amembeba mkononi.

Ndani ya chumba kidogo chenye kuta za rangi ya krimu, wanawake wawili wameketi pamoja kwenye kitanda wakiwa wanajadili kitu kilicho kwenye kitabu. Mwanamke mmoja amevaa rinda la rangi za mistari ya kahawia, nyeupe na nyeusi, huku mwingine akiwa amevalia koti la samawati na kilemba kichwani.

Watu wengi kwenye chumba. Wengine wamesimama, wengine wamekaa. Ambao wamesimama, wawili wamevalia ovaroli ya rangi ya manjano na mwanamke ambaye amekaa amevalia shati nyekundu akiwa amemshikilia mtoto ambaye anapewa chanjo na mwanamke aliyevalia shati ya rangi ya samawati na kofia ya samawati.

Mtu aliyevaa fulana yenye kofia iliyofunika kichwani yenye mikono mirefu na kaptura fupi ya rangi ya pinki na amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni chenye rangi ya samawati. Anashikilia kamba ya kunyunyizia kwa mkono wake wa kulia.

Meza imejaa aina mbalimbali za dawa zilizohifadhiwa kwenye chupa na vidonge vilivyowekwa kwenye vifungashio vya plastiki, kuna vidonge vya rangi tofauti kama vile kijani na kahawia.

Katika uwanja kubwa yenye majumba mawili ya rangi tofauti, kuna watu ambao wamekaa kwenye viti. Wamevalia sare za rangi samawati na kuna mwanamke ambaye amesimama mbele yao, anaonekana kua anawazungumzia.

Kuna duka la maji ambalo limepakwa rangi samawati na nyeupe lenye dirisha na mlango. Juu ya duka hilo kuna tenki ya rangi nyeusi. Mwanamke ambaye amevalia aproni ya rangi ya kijani anachotelelea maji kwenye mtungi wa rangi ya manjano. Kuna mzee ambaye amevaa barakoa ya rangi ya samawati, shati nyeusi anaonekana akisubiri maji.

Sanduku la dawa lenye rangi ya machungwa na nyeupe limeandikwa kutumia rangi tofauti kama nyeusi na samawati. Mbele ya sanduku hiyo kuna vidonge vilivyowekwa kwenye vifungashio vya plastiki.

Watu wengi wengine wamekaa, wengine wakitembea. Mwanamke ambaye aliyevalia shati ya rangi ya samawati anaonekana kuinama kwenye meza. Mwingine ambaye ameinama kidogo akichanja sindano kwenye mwanamke ambaye amekaa na kuvalia barakoa.

Watu wengi wenye mavazi tofauti tofauti wamezingira moto ambao umewaka na rangi nyeusi ambayo unapaa juu. Wako katika uwanja wenye nyasi ya rangi ya kijani na mwengine akiwa kwenye pikipiki.

Kuna chupa ndogo ya chanjo yenye kifuniko ya rangi ya kijani na karatasi ya rangi nyeupe iliyo na maandishi ya rangi nyeusi. Sindano ambayo imelazwa hapo kando yenye rangi nyeupe. Kuna boksi ambayo imeandikwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu.

Vikebe vya dawa vidogo zenye rangi tofauti. Vina lebo yenye jina na maagizo. Vifuniko vya rangi tofauti kama manjano na rangi nyeupe. Mawili yana rangi ya kahawia na nyingine ni nyeupe.

Kuna mikebe, miti, mtandio wa gunia, mtungi wa maji, begi yenye rangi samawati na nyeupe, upanga, leso wenye rangi samawati. Kuna mtu aliyekaa chini amevalia nguo ya nyeusi.

Wanawake wawili walievaa shati ya rangi ya nyeupe. Ameshikilia nguo, akiwa ametabasamu akionyesha watu nyuma yake. Na viti vya rangi vya samawati, ubao wa rangi wa nyeusi, ulioandikwa na chaki ya rangi nyeupe.

Watu watatu. Mmoja akiwa mwanamume ambaye ndio mgonjwa na wengine ni madaktari wa meno mwanamume na mwanamke. Mwanamke yule ameshikilia taa ya kumulika kwenye meno ya mgonjwa yule, na daktari mwingine mwanamume anaangalia shida kwenye meno. Wamezingirwa na mashine mbalimbali ya kutibu meno.

Kuna watu wengi wanaokuwa wakifanya vitu tofauti. Wengine wamechutama, kupiga magoti, kukaa chini, wakiwa wameinua mikono juu. Wamevaa maski ya rangi tofauti tofauti, na manguo ya rangi tofauti tofauti. Wamezingirwa na miti yenye matawi ya majani.

Dawa yenye maandishi yenye kueleza jina umuhimu wa dawa hilo ya rangi ya majani yenye karatasi ya rangi ya manjano nyeupe, ina dawa ndani ya rangi nyeupe.